Akina mama wamekutana ili waweze kusaidiana na vitu vidogo waende wakatumie nyumbani. Wanagawana nafaka kila mmoja na kuzingatia kiwango kizuri miongoni mwao. Upendo huu walio nao, unaimarisha heshima kati yao na pia kijiji wanakoishi, ni tendo la maana sana inayopendeza jamii kwa jumla.

Ukulima wa ng'ombe ni jambo la maana sana. Kijana mmoja anang'arisha mifugo yake ili kutoa uchafu na pia kuuwa wadudu wanaopenda kuwavamia na kunyonya damu yao. Usafi huu unaimarisha afya ya wanyama na kuwafanya waishi vyema. Tendo hili ni la maana sana.

Ndizi iliyopandwa imekomaa kwa sasa na kufika wakati wa kukatwa upelekwe sokoni ama utumiwe katika matumizi ya nyumbani kama vile kupikwa. Ukulima huu ni muhimu sana kwa watu wanaoelewa jinsi ya kuifanya. Tunahimizwa kupenda chakula hiki mno ili tuweze kupata nguvu ya kufanya kazi.

Wakulima wa ngombe za maziwa, wako katika harakati ya kukamua, Wanakijiji wanafurahishwa na jambo hili kwa kuwa linahimiza watu wasiwe wanategemea vitu vya duka tu ila kurejea kwa wanyama wa nyumbani pia.